Sehemu ya mapokezi ya ofisi inaonekana, kuna counter yenye nembo ya dental care juu yake, ukutani kuna televisheni inayoonyesha mtu, mlango wa kio una maandishi juu yake, sakafu ina vigae vinavyong'aa, rangi za kuta ni pamoja na rangi ya machungwa na beige .

Mezani kuna masanduku ya chanjo yaliyokunjwa. Kuna mfululizo wa chupa zenye kofia ya buluu na sindano karibu nazo. Sanduku linaonekana lenye maelezo kama measles, mumps and rubela virus vaccine live . Yaonekana kama mahali ambapo chanjo hizi zinaendelea kwa ajili ya matumizi.

Mtaa umejaa maji na watu wanajaribu kupita. Kuna mtu anasukuma mkokoteni na kuna gari la wagonjwa limekwama kwenye foleni ya magari. Inaonekana kama kumekuwa na mafuriko au mvua nyingi.

Majanga yanaikumba hospitali ya Ahero kaunti. Imekumbwa na mafuriko makubwa. Maji yameyazingira majengo yakizuia upatikanaji wa huduma muhimu za afya. Hali hii inahitaji hatua za haraka ili kuhakikisha wagonjwa na wafanyikazi usalama na kuendeleza utoaji wa matibabu.

Kuna muuguzi aliyesimama karibu na kitanda cha mtoto mchanga akimwangalia. Nyuma yake, kuna mwanamke mjamzito anayeongea na muuguzi mwingine. Kuna tv ukutani, huenda ni chumba cha uzazi katika hospitali.

Mfanyikazi wa afya amevaia koti jeupe na barakoa, akishika sindano na chupa ya dawa. Anaangalia sindano kwa umakini. Inaonekana anajiandaa kwa chanjo. Watu wengine wanasubiri nyuma yake labda kwa ajili ya chanjo pia.

Watu wamevalia mavazi ya kinga ikiwa ni pamoja na barakoa, wakiwa wananyunyizia dawa. Kuna rundo la takataka na vitu vilivyofunikwa nyuma yao. Hali hii inaashiria jitihada za kudhibiti wadudu au kusafisha eneo lililochafuliwa.

Mwanamke anafanyiwa uchunguzi wa macho na daktari. Daktari amevalia koti jeupe la kitaalamu. Mwanamke anaangalia kwenye kifaa maalum cha kuangalia macho ili achunguzwe shida ni nini.

Mtu amesimama katikati ya shamba ya mpunga akinyunyuzia dawa mimea. Amevaa kofia pana na kifaa cha kunyunyuzia dawa kikiwa mgongoni, mlando wa dawa unaonekana wazi hewani ukifunika mimea, Nyuma unaeza ona milima na majengo madogo.

Chupa lenye rangi ya nyeusi lenye maandishi Balijaam kwenye lebo yake. Lebo ina maandishi nyingi, pengine maelezo ya bidhaa au matumizi yake. Chupa imefungwa na kifuniko cheupe na inaonekana kama dawa au bidhaa ya afya.

Watu kadhaa wanaosha mikono yao kwenye eneo ya kuoshea mikono. Watu wote wamevalia barakoa na nguo za rangi za njano na mmoja wao amebeba mkoba wa buluu. Eneo la kuoshea mkono ni la zege na lina bomba za maji. Sabuni pia linaonekana pale.

Jengo lenye vyoo la sHule lenye alama girls toilet Nasingi high school. Kuna watu wawili wamesimama nje ya jengo hilo. Eneo la kuosha mikono linapatikana na maandishi wash your hands here . Inaashiria umuhimu wa usafi katika mazingira ya shule.

Mtu ako karibu na vifaa vya huduma ya afya, inaonekana ni eneo la wagonjwa wachanga, lenye vitanda vya kulalia watoto wachanga. Mtu huyo amevaa shati na suruali na anafanya kazi karibu na kifaa. Pia mtoto mchanga amezungukwa na nguo.

Eneo la hospitalini, mgonjwa amelala kitandani huku amezungukwa na vifaa vya matibabu. Wafanyikazi wa afya wawili wapo, wamevaa mavazi maalum na wanaonekana kumhudumia mgonjwa. Kuna mashine kubwa karibu, pengine ni kifaa cha kusaidia kupumua. Inaonekana kama eneo la wagonjwa mahututi.

Kifunganisho cha bidhaa hususan krimu ya CBD ya kutuliza maumivu kutoka Myderm kinaonekana. Kifungashio hicho kina rangi ya chungwa na nyeupe na kimeweka wazi kuwa krimu hiyo haina THC , pia inadai kutuliza maumivu kwa haraka.

Mhudumu wa afya amevaa glovu na sare nyeupe. Anaonekana akimfanyia mgonjwa matibabu ya sikio. Mgonjwa aliyevaa kitambaa kichwani, anaonekana akishikilia chombo kidogo chini la sikio yake. Kuna watu wengine wawili wamesimama karibu, inawezekana wakiwa wanasaidia au wanatazama.

Mwanamke amevaa mask na vesti nyeupe yenye nembo, ameketi mezani. Mbele yake kuna faili, kalamu na dawa ya kusafisha mikono. Mtu ameketi upande wa pili wa meza akimuelekea mwanamke.

Mwanamke amesimama karibu na incubator ya mtoto mchanga. Mtoto amelala ndani ya incubator , kuna incubator nyingine nyuma. Huenda yuko hospitalini ambapo watoto wadogo wanachungwa.

Kituo ya chanjo kiko wazi hapa. Watu wengine wamekaa wanasubiri kupokea chanjo zao. Mtu amevaa hijabu anapata sindano kutoka kwa mfanyakazi wa afya. Kuna bango lenye ujumbe wa kuzuia Covid-19 nyuma yao. Wafanyikazi wote wa afya wamevaa barakoa.

Nyumba imezungukwa na maji mingi ya mafuriko. Maji yamefika karibu na paa za nyumba zingine. Kinaonekana kama eneo limeadhiriwa sana na mafuriko na mvua mingi.

Katika mazingira wazi watu wamevaa barakoa, wakiwa wanatenda mambo tofauti. Mmoja anaosha mikono kwenye kituo cha maji ambacho kimeandikwa, huku wengine wamesimama pembeni wakisubiri. Vituo vya biashara vinaonekana nyuma na mandhari ya kijani kibichi imetanda kila mahali.

Mtu amekaa na anavaa nguo za kitamaduni, ikiwa ni pamoja na kofia nyekundu. Anaonekana akifanya kazi fulani ya ufundi, akiwa ameshika kitu na chombo kingine cha kugasha. Anaonekana katika chumba cha asili na ukuta wa udongo na mapambo ya kawaida.

Hali ya kuhuzunisha inaonyeshwa, ambapo jengo limeporomoka na kuua mabofu. Watu wamesimama mbele ya eneo hilo, baadhi yao wakipiga picha na simu zao. Ni wazi kwamba jengo kubwa limetokea na watu wanakusanyika kushuhudia matokeo.

Eneo limeharibiwa vibaya sana labda kutokana na mafuriko au mmomonyoko wa ardhi. Kuna maji yenye matope yanayoonekana pamoja na mti ilioanguka na mzizi ilio wazi. Kundi kubwa la watu limesimama kando ya barabara iliyoharibika, wakishuhudia uharibifu.

Watu kadhaa wamesimama ndani ya maji ya mafuriko karibu na kibanda cha nyasi. Watu hao wanatumia vibanda hivyo kama makao yao. Maji ya mafuriko yanaonekana kuwa yametokea kutokana na mvua mkubwa. Watu wanaonekana kuwa wanasumbuliwa na athari za mvua mkubwa.

Mwanamke ameshika sindano na pamba, amevaa kofia na shati la rangi ya njano, mwanamke amesimama mbele na mwanamke mwingine anaonekana amemshika mtoto nyuma yake, pazia la bluu linaonekana kwa nyuma yao.

Mtu aliyevaa glovu ya kijani kibichi akishika chupa yenye chanjo ya MMAR, ambayo inaandaa sindano kwa ajili ya kutoa chanjo. Chanjo hii inalinda dhidi ya magonjwa kama surua, matumbwitumbwi na Rubella. Hii inaonyesha umuhimu wa chanjo katika kuzuia magonjwa hatari kwa afya ya binadamu.

Mtaa imejaa maji kutokana na mafuriko. Magari yanalazimika kupita kwenye maji mingi yaliyofunika barabara. Miti na maeneo wazi yamezingirwa na maji. Hali inayoashiria mvua mkubwa au mifumo mibovu ya mifereji ya maji.

Mwanamke anasimama nyuma ya dawati la mapokezi katika ofisi ya meno. Dawati limeandikwa reception na lina taarifa ya mawasiliano na chaguzi za malipo. Mwanamke amevaa shati yenye mistari na anatabasamu. Nyuma yake kuna ishara ya fine touch dental care na saa ukutani.

Mhudumu wa afya anampa mtoto chanjo, huku mama yake amemshika. Mhudumu wa afya amevaa sare na miwani. Mtoto yuko mikononi mwa mama yake na wote wanaonekana katika mazingira ya kituo cha afya.

Jengo la choo la umma linaonekana, mtu anaingia kwenye choo hicho, jengo hilo limejengwa kwa mawe na lina rangi ya njano na kijani, eneo linalozunguka jengo hilo lina nyasi na mti.

Galoni kubwa yenye kioevu cha rangi ya kahawia ina stika yenye maandishi kubwa, Epilepsy medicine . Inadaiwa kuwa dawa mbadala inayosaidiwa wagonjwa wa kifafa. Maelezo kwenye stika yanatoa mwanga kuhusu jinsi ya kutumia dawa hii, pamoja na mawasiliano ya muuzaji. Galoni hii ipo kwenye sakafu karibu na ukuta wenye rangi ya udongo na nyeupe, ikiwa na mfuniko mwekundu.

Mazingira yanaonekana kuwa yamefurika. Kuna magari kadhaa yameshika kwenye maji, kuna mjengo yanayoonekana nyuma. Anga linaonekana kuwa limefunikwa na mawingu mengi.

Watu wamekusanyika karibu na mtoto, mwanamke mmoja amemshika mtoto na mwanamke mwingine amevaa kofia ya buluu akishikilia mikono ya mtoto, wengine wamevaa fulana za rangi ya manjano.

Dawa aina ya vidonge vya Vitamin D3 vinanavyojulikana kama Cholecalciferol , vinavyotumika kuongeza kiwango cha Vitamin D mwilini. Inatumiwa maalum kwa wale walio na upungufu wa vitamini hii ili kuboresha afya ya mifupa na kinga ya mwili na vidonge vinakuja katika blista yenye vidonge vinne.

Jengo lililobomoka linasimama kama shahidi wa uharibifu huku kifusi kikiwa kimetapakaa chini. Mvulana amesimama juu ya mbao akielekeza kidole chake kuelekea mbali. Nyumba nyingine zilizoharibiwa zinaonekana nyuma. Anga ni ya blue lakini mandhari yanaashiria tukio la majanga.

Bidhaa mbalimbali za asili zikiwemo sabuni ya kuondoa mabala mwilini, mafuta ya kupaka, na unga wa tiba kutoka kampuni ya Tiba Hubs Research zimetunzwa juu ya sakafu. Zinaeleza faida zake kama kuondoa harufu mbaya, vipele, na kutoa ngozi laini. Zinatumika kwa matumizi ya mwili ili kuboresha afya na ngozi.

Wahudumu wa afya wanatoa huduma ya chanjo kwa mtoto mdogo. Mama amemshikilia mtoto wake kwa utulivu wakati mtu wa huduma anampatia sindano. Vyumba vimejaa vifaa vya matibabu na boksi na kuna watu wengine walioketi wakisubiri huduma hali inayoashiria shughuli za kawaida katika kituo cha afya kwa jamii.

boksi jeupe yenye nembo yenye rangi tatu, buluu kijani na njano likiwa na mahandishi Planet 3. Pembeni pia kuna vidonge au pakiti ndogo zilizoandikwa Planet 3 zikionyesha kwamba bidhaa hii inahusiana na virutubisho au afya. Mandhari yote ni safi na ya kupendeza ikionyesha ubora na usafi wa bidhaa.

Mhudumu wa afya mwanaume amevaa koti jeupe la maabara na taa ya kichwa, anaangalia kwa karibu otoskopu . Kuna watu wengine na vifaa vya afya vinaonekana nyuma. Inawezekana katika mpangio wa kliniki au ofisi ya daktari.

Mafuriko yameadhiri eneo lenye nyumba zilizojengwa kwa mbao na mabati. Maji ya rangi ya kahawia yamefika adi kwenye makazi. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji yaliyofurika. Kuna vitu mbalimbali kama vile nguo na samani zilizoelea na kuharibiwa na maji.

Ipo katika chombo cha hospitali kilicho na vifaa vya matibabu na mwanga wa kutosha. Tunaona muuguzi akimfunika mtoto mchanga kwa uambilifu, huku mtoto amelala kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga. Mazingira ni safi na yanatoa taswira ya huduma bora ya afya kwa watoto wachanga.

Mkulima aliyevaa suti ya kinga ya manjano ananyunyizia dawa kwenye mazao shambani, mimea imepandwa katika safu, mkulima anatumia kifaa cha kunyinyizia alichobeba mgongoni.

Wataalamu kadhaa wa afya, wamekusanyika katika chumba cha upasuaji. Wamevalia mavazi ya bluu, kofia na barakoa na wako tayari katika taratibu za kimatibabu. Mgonjwa amelazwa kwenye meza ya upasuaji iliyofunikwa na kitambaa cha bluu. Vifaa vya kisasa vya matibabu na skrini zilizounganishwa zinapatikana.

Chupa ya dawa iliyoandikwa MMR, imewekwa karibu na sindano. Dawa hiyo inalenga kinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi, na rubela. Sindano inaonekana tayari kwa matumizi, ikiashiria umuhimu wa chanjo katika afya. Asili ni nyeupe, ikiweka msisitizo venye kifaa hivi viwili muhimu.

Daktari wa kike amevaa koti jeupe, balakoa ya uso na glove . Anamfanyia mgonjwa matibabu. Msaidizi wa kiume wa daktari, wa meno, pia amevaa balakoa na glove . Yuko upande mwingine wa mgonjwa. Kuna taa maanam meno na screen iliyowashwa inayonekana. Beshini ni angavu na nadhifu.

Kadogo kilichojengwa katika eneo la mashambani linaonekana. Ni muundo rahisi uliofanywa kwa mbao na una tanki la maji upande wake. Mandhari ina vichaka, miti na vilima vya mbali. Inaonekana kama chuo cha umma katika eneo la vijijini.

Vifurushi vya dawa vimepangwa vinavyoonyesha vifurushi kadhaa na chupa ndogo. Rangi nyeupe na manjano zinatawala. Vifaa vya dawa vinaweza kuwa vya chanjo au matibabu mengine kwani zimewekwa tayari na zimefungwa kwa uangalifu.

Mkono uliovaa glavu nyeupe unashikilia sindano iliyojaa na chupa iliyoandikwa vacine . Sindano ina sindano yenye ncha kali na kiowevu ndani yake.

Mwanaume akiwa amesimama anainua mguu wa mtu aliyelala. Mgonjwa amefunikwa na blanketi yenye rangi nyekundu na nyeusi na amevaa nguo ya rangi ya zambarau. Mwanaume aliyesimama ana ndevu na amevaa fulana ya kijivu. Inaonekana kama anamfanyia mtu mazoezi ya tiba au misuli.

Mtaalumu afya amevaa mavazi ya kujikinga na magonjwa, kama vile vazi la kujikinga, glavu, kofia, na barakoa. Amejiandaa kwa ajili ya kufanya kazi ya kitibabu, labda kuchukua sampuli au kuhudumia wagonjwa. Na pembeni kuna dawati lenye vifaa mbalimbali vya afya kama maji ya kunawa mikono na dawa.

Wauguzi wawili wanatumia watoto wachanga katika chumba cha hospitali. Vyumba hivyo vimewekwa na vifaa ya matibabu maalum. Wauguzi hao wote wawili wamevaa nguo za matibabu na kinga.

Wahudumu wawili wa afya, wamevaa mavazi maalum na glavu wakitoa huduma ya matibabu ya meno kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari. Zana za kitaalamu zimewekwa mezani na mgonjwa amevaa kitambaa cha kumkinga.

Vifungashio vya chanjo ya MMR-II, ambayo hulinda dhidi ya surua, matumbwi na rubella. Vifungashio vinajumuisha chupa kadhaa za chanjo. Hizo chupa zimeandikwa na kampuni ya dawa ya MSD.

Mkono wenye pete ya fedha unashikilia chupa mbili za dawa na sindano Chupa hizo zina lebo na sindano inaonekana tayari kwa matumizi. Asili imejaa ikielekeza umakini kwenye vitu vilivyoshikiliwa. Inaashiria afya na dawa.

Gari kubwa lenye tanki jekundu limeegeshwa pembeni ya barabara na juu limeandikwa exhauster . Pembeni yake kuna watu wawili wamesimama, huku mazingira yakiwa ya kijani na mti ikionekana nyuma. Hali ya hewa ni nzuri na anga ni juu ya bluu iliyojaa mawingu meupe. Gari hili hutumika kusafisha na kubeba maji taka kutoka kwenye mashimo au vyoo.

Mhudumu wa afya aliyevaa kinyago na aproni ya buluu anamchoma sindano mzee aliyeketi, tukio linafanyika nje, pembeni ya barabara iliyo na matangazo mengi ukutani, kijana amesimama karibu na jokofu ndogo.

Chupa ya virutibisho vya vitamin D3 kutoka Nature's Bounty. Chupa ni ya rangi ya kijani na nyeupe na inaonyesha kwa uwazi D3 na elfu kumi IU. Inatangaza bidhaa kama tiba ya muda mfupi kwa upungufu wa vitamin D . Maneno Afya ya kinga pia yanaonekana.

Ubunifu wa bidhaa unaonyesha sanduku na chombo chenye lebo ANALGESIC DRUGS . Mpango wa rangi ni pamoja na nyeupe na manjano. Kila kitu kinaonekana safi na rahisi, labda kwa mathumuni ya matangazo ya kibiashara.

Mto unaonekana kuwa wa maji ya kahawia. Mashua ambayo iliyojaa mizigo ikiwemo godoro mito na mifuko. Mtu amesiamama kwenye mashua akimudu, amelivaa koti jekundu na kofia. Anatumia fimbo ya mbao kusukuma mashua mbele, mvuto wa maji unaonekana.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe anatoa sindano kidole cha mgonjwa. Mgonjwa amevaa gauni jeupe lenye maua ya machungwa na pete za dhabahu. Watu wengine wanaonyesha kusubiri nyuma.

Aina ya kinywaji safi cha kulewesha imefungashwa kwenye chupa nyeupe. Chupa hiyo imeandikwa jina la kampuni Zephaniah life herbal detox na matangazo, 100% natural . Chupa imefungwa vizuri na muhuri wa usalama.

Wataalamu wa afya wamevaa nguo za buluu na kofia. Wamezingirwa na vifaa vya matibabu. Wamevalia barakoa za uso na glavu. Mmoja anaonekana akifanya utaratibu fulani, labda upasuaji. Mwenza yupo pia.

Chupa yenye rangi ya nyekundu kahawia na lebo HARRIET'S BOTANICALS ARORTWET inaonekana. Chupa imewekwa dhidi ya mandhari ya kijani kibichi, labda iliyo na mimea, inauza kama bidhaa ya mimea yenye lita moja na inaweza kuwa na uwezo wa kudumaza afya iwe bora.

Kundi la watu wamevalia suti za kinga nyeupe na glavu nyekundu wakiwa ndani ya hema. Mtu mmoja amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa, na anaelekea kusafisha eneo fulani. Karatasi ya US aid inaonekana nyuma ikiashiria msaada wa kimataifa.

Mazingira yanaonekana kuwa ya matibabu. Muuguzi anampa mtoto mchanga chanjo huku mama amemshikilia. Muuguzi amevaa suti ya manjano na bluu na barakoa. Mama pia amevaa barakoa.

Nesi amevaa glovu na sare za kazi akiwa kwenye chumba cha hospitali. Ameshikilia mtoto wa plastiki aliyevalishwa huenda akifanya mafunzo ya kumtunza mtoto mchanga kwenye ukuta kuna bango la taarifa na pembeni kuna vifaa vya hospitali kama vile pipa la taka.

Vidonge vidogo vya kijani kibichi, vimefungwa kwenye vifunganisho vyake, vya kibibujiko vya alumini . Kila kidonge kina nafasi yake iliyobonyezwa kwenye alumini . Kifunganisho lina mstari wa kijani kibichi ambao umeandikwa jina la dawa hiyo, Ibupeufen. Inaonyesha umbile la vifungashio.

Kuna mtu anapewa chanjo na muuguzi. Wote wamevaa barakoa. Chanjo inatolewa kwenye mkono wa mtu aliyeketi. Inaonekana kama wako katika kituo cha matibabu chenye friji karibu.

Muuguzi anaonekana akimchunguza mtoto mchanga ndani ya inkyubeta hospitali. Mtoto anaonekana ni mdogo sana na amefunikwa na mrija na wachunguzi. Muuguzi huyo amevalia scrubs za buluu na ana kifaa za kusikiliza moyo shingoni.

Dawa ya chanjo ya surua , rubela na matumbwi, imewekwa karibu na sindano. Pia kuna dawa zingine na vidonge karibu. Vitu vyote viko kwenye uso mweupe.

Mtu anabeba mtu mwingine mgongoni kupitia mto. Mtu aliyebebwa amevaa koti la njano, na anayebebana amevaa nguo nyeupe kichwani. Watu wengine wamesimama ukingoni mwa mto, na mtu mmoja anasimama mbali. Mto unaonekana kama maji yamejaa na kingo za mto zimebomoka. Kuna miti na mimea mingi upande mwingine wa mto.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Anashikilia mpuliziaji na tangi la rangi ya chungwa limefungwa mgongoni. Mimea ipo katika mstari.

Kuna sanduku la manjano pamoja na chupa ndogo sita za manjano zenye lebo juu ya uso mweupe. Sanduku hilo limeandikwa Yellow Fever Vaccine Life Free Stride na lina habari zaidi. Chupa hizo zina vifaa vya virusi hai ambayo vinahitaji kuhifadhiwa nje ya ufikiaji wa watoto.

Dawa yenye maandishi, Vitamini d3 1000 iu, ikiwa imezibwa upande mmoja na ipo pembeni. Imezimwaga vidonge vyeupe kwenye uso mweupe. Vidonge hivi ni virutubisho vya kusaidia afya ya mifupa na kuimarisha kinga ya mwili. Navyo vinaonekana vikiwa vimetawanyika karibu na chupa hiyo. Maandishi kwenye chupa yameonyesha pia ni vidonge mia moja, na bidhaa hii inatumika kama kirutubisho.

Pakiti ya chanjo ya homa ya manjano iliyotengenezwa na, Institute Paste de Dakar. Kuna samples kadhaa katika kifurushi kilicho wazi, na sindano mbili za ziada zikiwa zimeegeshwa mbele ya kijikaratasi. Chupa ndogo, tupu labda, imekaa karibu na pakiti, yote kwenye meza ya mbao, asili ni nyepesi.

Wanawake wawili wanatembea kwenye mtaa wa makazi ya mabanda, huku mmoja akiwa na kipaza sauti. Anaaonekana akitoa ujumbe. Wanavaa mavazi ya kiafrika. Hali ya hewa inayoonekana ni ya jua kali na mazingira yanaonyesha nyumba za mabati na udongo.

Kijijini watu wamepanga mstari wa kisubiri huduma au msaada wa chakula na maji. Kwa mbali, kuna gari watu wachache wanagaa bidhaa kama maji na chakula. Huku wengine wakiwa na vyombo na ndoo mkononi. Hii inaonyesha hali ya ushirikiano na uvumilivu na dada kutokana na upungufu wa rasilimali. Au huduma muhimu katika eneo hilo.

Mtu amevaa suti ya bluu iliyojaa kamili, miwani, glavu na kipumuaji. Anashikilia vyombo viwili vya plastiki kimoja cha manjano na kimoja cha bluu. Chombo kila mmoja kina ishara ya hatari iliyoandikwa juu yake. Mtu huyo anasimama kwenye mazingira ya viwanda.

Kuna chupa kadhaa za Gina ya mitishamba ya Zephaniah Life Herbal Clinic Dawabase zilizokusudiwa kutibu kisukari. Chupa hizo zimefungwa muhuri. Kuna maelezo zaidi juu ya lebo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti na anapewa chanjo na mhudumu wa afya aliyevaa barakoa ya uso, wote wako ndani ya hema au muundo wa muda na mapambo ya baluni yanaweza kuonekana nyuma inaonekana kama kituo cha chanjo cha muda labda kilicho anzishwa nje.

Mafuriko yameharibu mazingira. Kuna kundi la watu wamesimama karibu na eneo lililoathiriwa. Maji ya tope yanapita chini ya daraja lililoziba. Mito ya miti na uchafu mwingine umejaa kila mahali.

Kuna mtu anafanyiwa uchunguzi wa sikio na mtaalam, na mtu mwingine amesimama karibu. Kuna kitambaa cheupe na samawati nyuma. Tukio linaonekana kufanyika katika mpangilio wa huduma wa afya au katika tukio la afya.

Kundi kubwa la nzige linafunika majani miti na anga ,mtu anaonekana akijaribu kuwafukuza kwa fimbo. Mandhari inaonekana kuwa mashambani au shamba. Na anga ina mawingu inaonyesha mlipuko mkubwa wa wadudu huenda ikasababisha uharibifu wa mazao.

Mtoto amefungwa blanketi na amevaa kofia ya kushona, anashikiliwa na mwanamke aliyeketi kwenye kiti, mwanamme amevaa kinga ya uso na vesti ya manjano iliyoandikwa, tunza na linda mtoto sasa, anamwekea mtoto kitu labda matone ya mdomo, mwanamke na mwanamume wote wamevaa barakoa.

Makazi ya muda yaliyotandazwa ardhini, labda kambi ya wakimbizi au watu waliokimbia makazi yao, kuna nyumba nyingi ndogo zilizorahisi na zenye rangi tofauti, mbele kabisa kuna tanki kubwa la maji la plastiki nyeupe, limewekwa juu ya meza ndogo ya mbao. Mandhari inaonekana kama eneo kame, labda Savanna.

Mwanamke anaonekana amesimama inje akizima moto mdogo kwenye ndoo. Anatumia kuzima moto chekundu. Nyuma yake, kuna uwanja wa nyasi kidogo na mti.

Muuguzi aliyevaa sare za bluu anamchoma mtoto sindano akiwa ameketi mapajani mwa mama yake. Wote, muuguzi na mama wamevaa barakoa. Pazia linaonekana kama wako katika eneo la kliniki au hospitali.

Wanawake na wasichana wachache wanaonekana wamebeba vyombo vya maji kichwani mwao. Wote wamevaa nguo za kitamaduni na shanga za rangi nyingi shingoni na wamepakwa ranginusoni. Mandhario unaonekana ukame na uoto mdogo.

Wakati wa miadi wa meno, mtaalum wa meno anaongea na mgonjwa. Mtaalum amevaa vazi la matibabu la zambarau na mgonjwa ameketi katika kiti cha buluu. Kuna vifaa vya meno vya kisasa nyuma yao.

Watu wawili wamevaa makoti meupe na barakoa wanashughulikia mgonjwa kwenye kiti cha meno, mgonjwa amelala na madaktari wa meno wanamfanyia kazi kwa vifaa vya meno . Vifaa vimeandaliwa kwenye tray ya karibu.

Mwanamke anafanyiwa uchunguzi wa kusikia. Anashikilia umo wa kuwezesha sauti karibu na sikio lake na mtu mwengine amemweka mkono wake juu ya kichwa chake. Inaonekana kama kliniki ya kusikia au kampeni ya afya na watu wengine wanaweza kuonekana wakisubiri nyuma. Shauku ya mwanamke inaonekana kwenye uso wake.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga pamoja na glovu za kijani na barakoa ya hewa anabeba kifaa kinachotumiwa kunyunyuziwa dawa. Anaonekana kuwa ndani ya jikoni au sehemu yenye mazingira ya nyumba. Ananyunyuzia dawa kwenye kona za chumba hicho akifanya kazi ya kuua wadudu au kufanya usafi wa hali ya juu labda kwa sababu ya tahadhari dhidi ya sumu au maambukizi.

Mhudumu wa aftya amevaa koti nyeupe na kinyago, anafanyia mgonjwa matibabu ya meno. Kuna bango kubwa lililoandikwa FREE DENTAL nyuma. Ujumbe huo unaashiria kampeni ya afya, labda inayoungwa mkono na mashirika mbalimbali.

Mtoa huduma wa afya amevaa gauni la matibabu la kijani na kofia ya upasuaji. Anamshikilia mtoto mchanga. Mtoto amefunikwa kwa blanketi la buluu na kofia ya waridi. Mtoa huduma wa afya anaonekana akicheka.

Mtu ameketi na mtoto amelala mkononi mwake. Anaonekana akizungumza, amevaa apron ya buluu yenye maandishi . Mazingira yanafanana na nyumba.

Mtu amekaa na ameshikilia karatasi iliyo na maandishi na chombo cha dawa nyeupe, mtu huyo amevaa suruali ndefu na ana ngozi nyeusi kuna kitanda chenye karatasi za rangi tofauti nyuma yao.

Hospitalini kuna wagonjwa wawili wanaoonekana wakiwa kwenye vitanda mmoja akiwa amelala na mwengine ameketi pembeni mwa kitanda chake huku ameshika kichwa kuashiria huzuni na uchovu mkubwa. Mazingira yamejaa vifaa mbalimbali za hospitali na hali inaonyesha changamoto na majonzi.

Mtu ameketi. Ameshika chupa mbili za dawa. Moja ina lebo iliyo na habari za dawa huku nyingine inaonekana haina lebo. Mtu huyo amevaa nguo za rangi nyeusi na aproni nyeupe. Mwangaza unaelekeza umakini kwa chupa ikiashiria umuhimu wao.

Daktari wa meno anafanya kazi. Amevaa gown ya matibabu, kinga, balakoa na miwani. Kuna mgonjwa amelazwa anaye tibiwa. Mhudumu mwingine amesimama pembeni, amevaa gown pia. Inaonekana kama kliniki ya meno.

Watoto watu wana tabasamu pana huku wakionyesha mikono yao michafu. Wamevalia nguo za rangi tofauti, na mti unaonekana nyuma yao. Wanaonekana wenye faraha kama vile wamekuwa wakicheza na udongo.

Vitu mbalimbali vya kitamaduni ikiwemo chungu cha udongo kilichopambwa na shanga za rangi tofauti. Ndani ya chungu kuna chupa cha plastiki, gudi la asili na fimbo ndogo. Vitu hivi mara nyingi hutumika kwenye shughuli za tiba za jadi ama kwa amani za kimila.

Mwanamke anatembea amembeba mtoto mchanga na debe la maji mgongoni, nguo zake ni za rangi angavu na mazingira ni kame na kavu hali hiyo inaashiria changamoto za kupata maji katika maeneo kame.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na glavu anafanya uchunguzi kwa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha meno amevaa kinyago. Daktari anakifaa cha taa kichwani ili kuangaza ndani ya mdomo wa mgonjwa. Ni wazi kuwa hili ni eneo la matibabu ya meno.

Watu kadhaa wamesimama nje yaa jengo. Mwanamke mmoja amevaa koti jeupe na barakoa na ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia mkono. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye pia amevaa barakoa. Mwanaume amesimama nyuma yao amevaa sare. Kituo cha kunawia mkono kina pipa ya bluu yenye taarifa kuhusu Covid-19.

Mtu ameketi kwenye kiti cha meno, akifanyiwa matibabu na daktari wa meno na msaidizi. Madaktari wote wawili wamevalia magwanda ya buluu, barakoa na kinga. Mmoja wao anatoa ishara kidole gumba juu. Inaonekana kama kliniki ya kisasa ya meno.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara na amevaa glavu akifanya kazi kwenye maabara. Anachunguza sampuli kwenye sahani za petri . Mitaa ina maabara au mazingira ya utafiti. athari yake imelenga.

Mwanaume anapokea chanjo. Anavaa barakoa ya uso na ameketi akiwa na wasiwasi kidogo usoni. Muuguzi anampa chanjo akiwa amevaa mavazi ya kinga na barakoa pia. Mazingira yanaonekana kama kituo cha afya au eneo la chanjo la muda, na kuna chupa ya maji mbele.

Mtu ameketi chini kwenye mkeka akiwa amevaa nguo za kiutamaduni na mapambo. Ana chombo cha kitamaduni mkononi na vifaa vingine viko mbele yake, ikiwemo chupa na mfuko. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma.

Mama na mtoto wake wamekaa kwenye kiti cha daktari wa meno. Mtoto ameshikilia mdoli na mtoto anaonekana kutulia huku daktari akiwaelekeza kitu, labda kuhusu namna ya kutunza meno vizuri. Vifaa vya kliniki ya meno na mapambo ya kuta yanaonekana.

Chupa ya kuboresha cha madini ya chuma kutoka Nature's bounty inaonekana. Chupa hiyo ina kofia ya kijani na imejaa vidonge vya kijani. Lebo inaangazia neno chuma kwa herufi kubwa na inaonyesha kila kibao kina miligramu sitini na tano za chuma ambazo huongeza seli nyekundu za damu. Ina vidonge mia moja.

Vayol mbili ya dawa za chanjo zimekaa mbele ya sanduku lenye lebo. Vayol hiyo imewekwa kama sterile dilute end ya MMR True Virus ya surua, matumbwi na rubella. Mstari inasisitiza kuwa hii ni sindano ya chini ya ngozi.

Chumba cha hospitali, kina vifaa vya matibabu pamoja na mashine na bomba mbalimbali vya kusaidia wagonjwa. Kuna mtoto mchanga amelazwa kwenye incubator akionekana kupatiwa uangalizi maalum. Karatasi ya rangi ya waridi imo juu ya incubator ,na kuna ndoo nyekundu upande wa kulia, ishara ya mazingira ya hospitali. Pia kuna mwanga wa kutosha, na ukuta unaonyesha mazingira usafi ya kitaaluma.

Chupa ndogo iliyoandikwa stameril. Chanjo ya homa ya manjano, pamoja na sindano safi yakiyeyusho kando yake , kinaonekana. Chupa ina kifuniko cha sambarau na label ya kijani yenye maandishi nyeupe. Sindano imeandikwa ,kiyeyusho kwa ufufuzi wa stameril.

Wanawake watatu na wa kiafrika , mwanamke aliye mbele anashikilia barakoa na anatabasamu, wengine wawili wako nyuma, mmoja amesimama mwingine amekaa.

Chupa nyingi zimejazwa dawa za kienyeji zikiwa na rangi ya udongo. Zimetengenezwa kwa plastiki na glasi. Kamba ,vikapu na vitaa vya miti shamba vimefungwa ukutani. Kuna vinu na mishumaa nyuma ishara ya maandalizi ya tiba za asili. Mazingira ya mbao huonyesha mahali pa kazi za waganga wa jadi.

Mikono ya mtu aliyeshika pakiti kadhaa za taulo za kike ambazo zimepangwa mezani. Taulo hizi hutumika na wanawake na wasichana katika hedhi ili kujihifadhi na kujikinga na damu. Picha hii inaashiria umuhimu wa upatikanaji wa taulo za kike kama sehemu ya afya ya uzazi na usafi kwa wanawake na wasichana.

Wataalamu wa afya wanamsaidia mwanamke mzee kusafisha sikio kwa kutumia kifaa maalum. wanavaa fulana zilizoandikwa world caring day wakihamasisha huduma za usikivu. Vikombe vya tiba vimeshikwa kwa uangalifu na mazingira ya health care ya kliniki au kambi ya matibabu.

Kuna mama ameketi na mtoto wake mchanga amemshika mkononi huku mtu mwingine aliyevalia koti la manjano akimpa mtoto huyu dawa au chanjo kutumia kidonge au sindano. Watu waliovaa mavazi ya rangi ya manjano na maski wako karibu. Ikiahirisha tukio la afya kama vile kampeni ya chanjo. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali au kituo cha afya.